Hawa ni wauguzi, wanakaa wanahudumia wale waliokuja kutolewa meno. Mbele yao kuna wale wanaokaa wagonjwa, kuna wamevalia sare nyeupe pamoja na barakoa.

Huyu ni mhuguzi. Anaonekana kuwa anafunza wamama. Kuna wamama ambao wamekaa chini, wengine wamekalia kwenye viti. Nyuma Yao kuna jengo ambalo halijakamilika.

Huyu ni muuguzi anaonekana kuwa anadunga mgonjwa wake, mgonjwa wake amevaa nguo ya kijani pamoja na barakoa nyuma yake kuna jokovu, kando yake kuna soketi ya stima.

Kuna mama ambaye amekaa katika kiti, chini ya kiti hiyo kuna besheni ya samawati huyu mama anaonekana kuwa akona uchungu ya kuzaa, kando yake kuna mtu anayekaa mkunga amejifunika na barakoa mkononi mwake ako na glavu.